Mtambo wa umeme unaofanya kazi ya kazi ya kupunguza au kuongeza kiwango cha umeme unaotoka kwenye chanzo kikubwa, kuelekea sehemu mbalimbalii, ikiwa ni sehemu ya kuimarish suala zima la usambazaji wa umeme kwa jamii.

Mtambo mkubwa wa kuzalisha umeme umewekwa katika eneo maalumu, ukitoa nguvu za kutosha kwa miji na viwanda, ukichangia katika maendeleo ya kiuchumi na huduma bora kwa jamii.

Nguzo zinazotumika kusambaza umeme kwa kuunganisha mistari ya nguvu zikisaidia kupeleka umeme kutoka vituo vya usambazaji hadi kwa watumiaji wa nyumba, viwanda na maeneo ya biashara kwa usalama na ufanisi.

Nguzo nyingi za umeme zilizosimama kwa mstari mrefu katika eneo la wazi, zikiwa zimeunganishwa kwa nyaya nene zinazosafirisha umeme, kutoka kituo kikuu cha kuzalisha hadi kwa watumiaji wa nyumbani.

Nguzo ndefu za umeme zimesimama kwa mstari, zikiwa zimefungwa nyaya za nguvu, zinazopita juu ya maeneo ya makazi na mashamba, zikisambaza umeme muhimu kwa matumizi ya jamii na shughuli mbalimbali za kiuchumi.

Eneo lenye maji mengi kama mto au bwawa linalo tumika kuzalisha umeme kwa kutumia mitambo ya kisasa ya nguvu ya maji. Likitoa nishati safi na endelevu inayosaidia kuendesha huduma mbalimbali za umeme katika maeneo ya makazi na viwanda.

Kifaa kikubwa cha kubadilisha mkondo wa umeme kimewekwa juu ya nguzo, kikiwa na nyaya nyingi zinazoelekezwa maeneo mbalimbali. Kifaa hiki husaidia kusambaza umeme kwa viwango vinavyofaa kwa matumizi ya nyumbani na viwandani, hivyo kuimarisha upatikanaji wa nishati kwa jamii.

Kibao cha alama ya barabarani chenye muundo wa duara, kilichotengenezwa kwa rangi nyekundu pamoja na mstari uliopita katikati. Hii ikiashiria kutoa taarifa kwa vyombo vya usafiri kwamba inabidi visimame kwa sehemu husika.

Watu mbalimbali waenda kwa miguu wakiwa wanavuka barabara kwenye eneo la pundamilia, pamoja na magari mawili yaliyosimama ili kuashiria kuwa ufuataji wa alama za barabarani unazingatiwa.

Watu wengi waliosimama eneo maalumu la pundamilia barabarani, wakizingatia usalama wao kupitia alama hii muhimu inayotambulika kwa urahisi, katika mji au vijiji kwa ajili ya kuvuka waenda kwa miguu.

Kibao cha barabarani, kilichotengenezwa kwa umbo la pembe tatu, chenye ufito wenye rangi nyekundu, pamoja na picha ya alama inayoonyesha watu wakitembea kwa miguu. Hii ikiashiria kuwa tahadhari kwa vyombo vya usafiri, hapa ni sehemu ya waenda kwa miguu.

Watu waendao kwa miguu wakivuka barabara kwenye alama ya pundamilia. Hii ikiwa ni jambao linaloonyesha usalama, nidhamu na matumizi sahihi ya miundombinu ya usafiri kwa watembea kwa miguu katika mji au maeneo yenye magari mengi.

Wafanyakazi wa barabara waliovaa nguo za kazi. Wakiongoza mitambo mikubwa ya kutengenezea barabara ya lami, kwa ajili ya kuimarisha mfumo mzima wa usafiri kutoka sehemu moja hadi nyingine kwenye miji husika.

Bara mpya inayojengwa kwa uangalifu mkubwa, ikionyesha maendeleo katika miundombinu ya usafiri. Inayorahisisha mwendo wa magari na watu na kukuza uchumi wa maeneo, yanayozunguka barabara hiyo.

Watu wawili wamepanda pikipiki wakisafiri barabarani, wakikwepa msongamano wa kufika kwa haraka maeneo ya mjini au vijijini, hali inyodhihirisha matumizi ya piki piki kama njia ya haraka na rahisi ya usafiri wa kila siku.

Magari pamoja na watu mbalimbali wanaotembea kwenye barabara kuu katikati ya jiji, wakionyesha shughuli za kila siku za usafiri wa umma na binafsi unaorahisisha mwendo wa watu na mizigo ndani ya mji.

Watu mbalimbali waliopo eneo la barabara huku magari mengine yakiendelea kupita na mengine yameegeshwa, hali inayoonyesha shughuli nyingi za usafiri katika eneo la mji au katikati ya jiji.

Takataka mbalimbali za aina tofauti tofauti zimetupwa ovyo pembeni ya ukuta wa theluji zikiwa zimejaa kwenye mifuko na kuenea hadi chini, hali inayohitaji usafi na usimamizi mzuri wa taka.

Shimo la choo limechimbwa kwa kina kinachofaa likiwa katika eneo lililombali kidogo, ili kuhakikisha usafi na afya kwa jamii. Shimo hili husaidia kuondoa taka za binadamu kwa njia salama, kuzuia na kuenea magonjwa na kulinda mazingira.

Magari ya kusafirisha taka yamejaa kwenye eneo la jalala, yakiwa tayari kwa kusafirishia taka zilizojaa katika mji na vijiji. Magari haya husaidia kuhakikisha usafi wa mazingira kwa kuondoa taka katika maeneo mbalimbali na kuzuia uchafuzi na magonjwa yanayosababishwa na taka zisizosafishwa ipasavyo.

Watu mbalimbali wakiwa jalalani wakikusanya na kuchambua au kupeleka takataka, wakionyesha shughuli zao za kila siku katika udhibiti wa taka, zinazosaidia kupunguza uchafu wa mazingira na kuchangia urejereaji wa vifaa vinavyoweza kutumika tena kama chupa za plastiki.

Pipa maalumu la kuhifadhia taka, ambalo limetobolewa ili kuruhusu hewa kupita na kuzuia harufu mbaya, hutumika katika kudhibiti taka kwa njia salama na ya kiafya kwenye mazingira ya nyumbani au maeneo ya kazi.

Gari kubwa la kisasa lenye muonekano wa rangi ya kijani, lililobeaba pipa la bluu lenye takataka ndani yake, kwa lengo la kukusanya takataka hizo kwa ajili ya kwenda kuzitupa sehemu maalum kwa ajili ya kudhibiti takataka.

Mwanadada mmoja anayefanya usafi katikati ya jiji akiwa anafagia takataka maeneo yaliyoainishwa, akichangia katika kudumisha usafi wa mazingira na kuzuia uchafuzi unaoweza kuathiri afya za wakazi.

Mtambo wa kisasa unaochimba njia ya kupitisha mabomba ardhini, kwa ajili ya kumwaga taka. Inatumia teknolojia ya hali ya juu, ili kuhakikisha taka zinazosafirishwa zinaelekezwa kwa usahihi na usalama, hivyo kulinda mazingira na afya ya jamii.

Ukuta wa thaluji ulio, imara katikati kukiwa na shimo la kupitishia bomba maalumu kwa ajili ya kusafirisha majitaka, ikiwa ni sehemu ya mfumo wa kisasa wa usimamizi wa taka unaolenga kulinda afya ya jamii na mazingira.

Masinki ya kisasa ya vyoo yaliyo wekwa ndani ya choo yanayo toa maji kwa njia ya umeme au mitambo ili kusafisha vyombo baada ya matumizi. Hivyo kusaidia kudumisha usafi na kuzuia kuenea kwa magonjwa katika maeneo ya umma na makazi.

Mapipa na mifuko mikubwa ya taka imewekwa kwa utaratibu maalumu, ili kurahisisha ukusanyaji na utupaji wa takataka, mazingira haya yanaonesha juhudi za kudhibiti uchafu na kuhifadhi mazingira katika maeneo ya makazi na ya biashara.

Mabomba ya maji taka yaliyowekwa juu ya ardhi, tayari kwa ajili ya kufungwa rasmi, yakisubiri kuunganishwa kwenye mfumo mkuu wa kusafirisha maji taka, ili kurahisisha usafi wa mazingira .

Pipa na mfuko wa taka vikiwa vimejaa taka mbalimbali, zilizokusanywa eneo la taka, limepangwa vizuri, ili kuwezesha usafi na uondoaji mzuri wa takataka jambo muhimu katika kuhifadhi mazingira safi na kuzuia magonjwa katika jamii.

Gari la rangi ya bluu linalobeba maji safi kwa ajili ya usambazaji katika maeneo ya makazi au mashambani, likisaidia kuhakikisha upatikanaji wa maji safi na kuimarisha huduma za maji kwa wananchi kwa njia ya haraka na salama.

Bomba la bluu la maji limelazwa ardhini kwa ajili ya kusambaza maji safi, ikiwa ni sehemu ya miundombinu ya huduma za maji inayowezesha upatikanaji wa maji, katika maeneo mbalimbali ya kila siku.

Pipa la maji lililowekwa mahali maalumu kwa ajili ya kuhifadhi na kusambaza maji safi kwa matumizi ya kila siku, hii ikiwa ni huduma muhimu kwa ustawi wa jamii na shughuri mbalimbali.